Shamba la ndizi ndogondogo ambazo zinaonekana kwamba zimepandwa kwa siku chache zilizopita. Ndizi hizi zinatoa matawi zikiendelea kumea nayo zinasaidia kuwa na miti kubwa kubwa.

Mkono ambao umebeba ndizi ambayo inatolewa maganda. Ndizi inaendelea kutolewa maganda na pia inang'olewa kabla haijaiva ama kabla haijakatwakatwa. Maganda inakaa kutokana na ngozi ya ndizi.

Wafugaji wenyewe kambi wmaefunga na wanaendelea na shughuli yao ya kukamua kama bado tunaona, huyu mwigine amebeba mkebe kama ndoo ya kuweka maziwa baada ya kukama na wanatumia kukama kutumia mashinani, kama vile walivyotayarisha titi la.

Shamba hili la ndizi, shamba hili liko na ndizi lililo na matawi mekundu na matawi zile za manjano, matawi hizi zinakaa kuwa zimekomaa nayo ndizi pia iko na afya njema.

Ndizi zimetenganishwa, kwa kukatwa-katwa kuonyesha kuwa zimeshaiva na ziko tayari kuliwa, na zinapelekwa sokoni. Ndizi zingine pia bado hazijakatwa-katwa, zimelalishwa tu chini.